Mkono huu uliovaa saa nyeusi umeshikilia dafu lililokatwa na maji yake yaliyonywewa uko ndani ya gari ilio na usukani.

Juu ya meza kuna sahani jeupe lililo na mapochopocho ya chakula ikiwemo mchele, samaki wa kupakwa, dania, limau na tomato iliyokatwa kwa muundo wa kupendeza.

Samaki ndogo zilizopangwa mafungu zingine zikiwekwa kando kuendelea kupara watu takriban wanne waliomo huku ndani madirisha yenye vyuma vyebamba pamoja na kuta nyeupe.

Juu ya meza kuna vibakuli viwili vilivyoko na chakula ikiwemo pilau ambayo ni mchele, nyama, viazi, dania. Kachumbari ikiwa na limau, tomato zilizokatwa pamoja na vitunguu.

Watu wengi waliosimama kando ya ufuo wa bahari wakiwa wauzaji na wanunuzi wa samaki ndogo na kubwa. Kwa umbali kuna minazi mitatu inayoonekana.

Sinia lililojaa mapochopocho ya aina ya vyakula, ikiwemo kachori, chipsii zegee, chipsii masala, pamoja na vingine vingi mno.

Gazeti hili lililo na maandishi madogo juu yake limewekwa vyakula aina aina ikiwemo mkate wa sinia , viazi karai, sambusa, bhajia mitai, matobosha. Kuna mtu aliyesimama kando yake akiwa muuzaji.

Hili lina aina ya chakula ikiitwacho biriani. Lina rojo lililo na nyama, viazi na vitunguu. Pamoja, kuna mchele wenye rangi tofauti. Kando yake ni pilipili pamoja na kachumbari iliyokatwa kutokana na tomato, vitunguu na kabeji.

Minazi hii ni mirefu mno. Iko na matawi mengi pamoja na nazi. Imemea ndani ya vijumba vilivyojengwa kutumia makuti. Ufuoni mwa bahari kwa sababu kuna michanga meupe.

Viungo mbalimbali vya kupikia chakula ikiwemo karoti, ukwaju wa kutengeneza pilipili, viungo vya kutengenezea pilau, masala. Kuna mtu aliyeketi kando yake akiuza bidhaa hizo.

Juu ya meza kuna aina ya samaki. Wengine wanakatwa vichwa wakiendelewa kupakwa na wengine wameekwa kando wa minajili ya kukarangwa. Kuna watu waliovaa magwanda tofauti ikiwemo meupe na gloves nyekundu.

Juu ya meza kuna sahani refu lililojazwa mapochopocho yakiwemo viazi vilivyopondwa, rojo la supu, pilipili, mchanganyiko wa kabeji, kitunguu na tomato , kuna limau pia.

Mahali hapa kunaashiria kuwa ni sokoni. Kuna watu mbalimbali ikiwemo wamama walioketi wakiuza samaki. Kando yao ni mwanaume aliyesimama nje ya kibanda cha nguo.

Mtu amesimama katikati ya shamba la ndizi zilizo mea amevaa shati refu nyekundu na kitambara jekundu na suruali nyeupe anaangalia jinsi atakavyo kata.

Juu ya gazeti hili lililo na maandishi madogo kuna aina ya vyakula ikiwemo mkate wa sinia, viazi karai, mitai, vitumbua, matobosha na sambusa.

Mchanga meupe ikiashiria ufuoni mwa bahari, kando yake kuna magogo makubwa marefu na vibanda vidogovidogo vilivyotumi vilivyojengwa kutumia fito pamoja na mapaa ya makuti. Minazi iko kando yake pia.

Juu ya meza hii kuna kibakuli cha udongo kilicho na muundo wa duara, ndani yake kikihifadhi maziwa ya mala yaliyo na madonge pamoja na maji yaliyokuja juu yake.

Lango kuu lililojengwa kwa matofali na simiti chini kuna manyasi mafupi yaliyo na rangi ya kijani, mataa meupe, miti mirefu na mifupi, maua yaliyotapakaa sakafuni, mawe.

Soko la samaki za kila aina, rangi nyekundu, nyeusi, zimeandikwa nambari, ikiwemo sitini na nne, thalathini na mbili, arubaini na nane.

Sinia hili limejaa aina ya vyakula ikiwemo vibakuli vilivyo na mchuzi, pilipili, kambakamba, limau, samaki wa aina tofauti.

Kituo hiki ni cha kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo samaki walio na pembe nyingi pamoja na bidhaa tofauti zilizowekwa kutumia miti nyembamba mirefu.

Mahali hapa ni pa kuuzia bidhaa tofauti ikiwemo nafaka kama vile mahindi, maharagwe. Kuna vitungu, pilipili hoho, kitungu saumu, tangawizi mbichi, mabuyu.

Mahali hapa ni kwa kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwa kuna viungo tofauti vya chakula: mdalasini, karafuu, kuna nafaka, maragwe, pojo.

Meza iliyoandaliwa mapochopocho ya vyakula, ikiwemo maharagwe, ndizi za kuchomwa, nyama, pamoja na mchanganyiko wa mboga kienyeji zilizoko pembeni mwa bakuli.

Sahani hili la udongo lililo na rangi nyeupe, limewekwa mchele na samaki. Kuna kibakuli kidogo kilichowekwa maharagwe ya nazi, pamoja na pilipili hoho.

Shamba hili linaashiria limepandwa mimea ya mgomba iliyo katika msitari. Imewekwa mbolea, ina majani ya kijani marefu na mapana.

Ya meza hii, kuna sinia kubwa lililo na chakula ndani yake. Biriyani iliyo na mchele wa rangi tofauti ikiwemo nyeupe, kuna rojo la viazi na nyama, pia kachumbari.

Sahani jeupe lililowekwa sahani hadi pomoni kiitwacho pilau ilio na nyama, pilipili, kachumbari pembeni ikiwa ni nyanya, pilipili hoho pamoja na kitunguu kibichi.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa aliyo na rangi nyeupe na nyeusi anakamuliwa kutumia mashini iliyo na kidude cha kuekea maziwa anakula nyasi kutoka mahali kwa kueka.

Hapa ni mahali pa kuuzia bidhaa tofauti za kupikia. Ikiwemo vitunguu saumu, dawa za pilau, nafaka kama vile maharagwe, pojo.

Twiga akiwa na shingo yake ndefu akitaka kula chakula, kando yake ni tumbili wanne wadogo. Seng'eng'e iliyotengenezwa kutumia waya.

Mkono huu una kucha ndefu zilizopakwa rangi. Kidole kimoja kimevishwa pete, umeshikilia nyama inayoitwa shawarma.

Kuna mchanga mweupe mwingi unaoashiria nyayo za watu waliopita kuna mimea iliyochipuka juu yake inayotambaa kote.

Sahani hili limejaa aina ya mapochopocho ya vyakula ikiwemo pilau iliyo na mchele, nyama, viazi karai, pilipili, ukwaju, kachumbari iliyo na tomato, kitunguu kibichi, hoho.

Mwanamke aliyevaa gauni mfano wa dera ameshikilia karatasi ya khaki. Juu ya meza kuna vyakula vya kila aina; samosa, kashori, viazi karai, kuna pilipili ilioko kwa mkebe.

Kuna kijumba kilichotengenezwa na mabati ambapo kuna maji mifugo kama ng'ombe wanaingia hapo ndani ya maji ili kuwazuia kupatikana na magonjwa mbalimbali. Kuna watu wa kila aina waliosimama, wavulana kwa wasichana.

Ndani ya hema hili kuna watu tofauti, mmoja amevaa kofia nyekundu pamoja na mashati yaliyofanana. Wameshikilia aina ya vyakula ikiwemo mishakiki.

Sahani hii ya udongo iliyo na rangi nyeupe imeekwa maharagwe ya nazi yaliyochanganywa na dania pamoja na mchele, kando yake kukiwa na sharubati.

Juu ya meza hili kuna sahani jeupe lililo na chakula kiitwacho biriani kina mchele iliyo na rangi mbili rojo la nyama na viazi, ndizi pia.

Mahali hapa kunaashiria msitu. Kuna mimea ya kila aina ikiwemo mimea iliyo na majani membamba iliyo na rangi ya kijani pamoja na minazi iliyo na makuti yaliyokauka.

Sinia hili limeekwa biriani ikiwemo mchele ulio na rangi mbili tofauti, moja yao ikiwa nyeupe. Liko na rojo na mchuzi pamoja na pilipili ilio kando yake.

Meza iliyojaa aina ya vyakula tofauti, ikiwemo samaki, mishakiki, kambakamba. Wahudumu waliosimama kando yake.

Ubao uliyoegeshwa umeandikwa maandishi tofauti kando yake ni mimea aina aina iliyo na rangi ya kijani pamoja kuna maua na miti mirefu na jengo lililo kando.

Sinia hilo lina chakula kiitwacho biriyani, ambao ni mchele ulioekwa rangi, mchuzi ulio na nyama, viazi na kuna dania zilizonyunyuziwa juu juu ya mlo huo.

Juu ya karatasi hili la khaki kuna mapochopocho yaliyoandaliwa ikiwemo sambusa zenye pembetatu, mitai iliyowekwa sukari, viazi karai vinavyoonekana kwa umbali, matobosha.

Michanga hii meupe inaashiria kuwa upeo wa bahari. Juu yake, kuna madau yaliyoegeshwa. Chini kuna mimea iliyochipuka inayotambaa ina maua. Kando, kuna minazi mirefu.

Mahali hapa kunaashiria ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga mweupe, kando yake kukiwa na miti iliyolala ya matawi madogo madogo yaliyo na rangi ya kijani, pia minazi iko mirefu mno.

Wanyama tofauti ikiwemo twiga aliye na shingo ndefu pamoja na tumbiri walioko juu ya sengenge wakiwa wanakula matawi ya miti.

Maandhari haya yana mchanga mwingi mweupe, juu yake kuna mimea iliyomea aina ya manyasi marefu yaliyo na matawi membamba. Kando kuna miti mirefu mirefu minono.

Juu ya meza hii kuna sahani nyeupe ya udongo. Ndani yake kumeekwa vyakula vya aina ikiwemo mchele, limau, tomato zilizokatwa ndogondogo zikaezekwa pembeni, mboga, limau na nyama.

Kuna mimea tofauti ikiwepo yenye matawi miembamba na mapana, mnazi uko mrefu uliyo na majani membamba pamoja na bahari inayoonekana kwa umbali.

Bakuli la rangi nyeupe na mstari wa samawati lililo na aina ya chakula kiitwacho mteso, maharagwe, mchele, viazi, pilipili.

Mazingira haya yana watu tofauti ikiwemo muuzaji wa mahindi, mishakiki na viazi vilivyo kaangwa kutumia mafuta, miogo ya kuchemshwa pamoja na viazi karai waki wahudumia wateja wao mmjoja akiwa amevaa mavazi meupe.

Michanga hii mingi mieupe inaashiria kuwa ufuoni mwa bahari kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kutumia tonobali leupe na magogo ya miti kando yake ni minazi mirefu.

Mikono hii meusi iliyo na vidole imeshikilia mahindi yaliyochomwa. Kando yake kuna muhogo uliochomwa, ukionyesha kuwa umenyunyuziwa masala. Pamoja na viazi tamu vya kuchomwa.

Mwanaume aina ya mwarabu amevaa shati jeupe. Hapa anauza vitu mbalimbali ikiwemo vikukuu vya kuvalia, viungo vya chakula kama vile naona pale kuna manjano kuna mdalasini.

Mti mrefu mno uliyo na matawi madogo yenye rangi ya kijani kwa umbali ni jua kubwa linalotaka kutokomea anga inaonyesha kuwa ni tulivu.

Tumbili mmoja, aliye na uso mdogo mweusi, mikono miwili, miguu miwili, ameketi chini. Kando yake ni manyasi marefu, yenye rangi ya kijani, yaliyotapakaa ardhini kote.

Ufuoni mwa bahari, kando yake tonobali juu yale iliyowekwa samaki walioko kwa makundi, watu wengi ikiwemo wamama waliovalia nguo aina ya madera na vitambaa waliofunga kichwani mwao.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Kando yake kuna mtu aliyeketi kwenye kiti cha rangi ya kijani amevaa shati jeupe suruali leusi ya kiashiria kuwa mwanamume viungo hivi vya kupikia, kuna dawa ya pilau.

Juu ya meza hii kuna aina tofauti ya vyombo. Kuna sahani lililo na visu, vijiko, uma, kando yake chumvi. Kuna lengine kuna biriani iliyo na mchele, kachumbari, rojo la nyama ya kuku, yai na pilipili.

Hawa ni simba wawili waliokaa chini ya manyasi mafupi yaliyo na rangi ya kijani. Kando yake kuna miti ya aina aina kuashiria kuwa wako kwenye msitu.

Mti mnene wenye matawi mengi aina ya mbuyu. Chini nyasi fupi zilizo na rangi ya kijani. Kuna ngazi kuashiria kupanda juu.

Michanga hii iliyo rangi nyeupe ikona miti tofauti ikiwemo mifupi na mirefu. Kwa umbali kuna jengo refu la ghorofa lililo na rangi nyeupe.

Mahali hapa kuna maji yaliyosimama. Juu yake kuna mimea tofauti iliomea ikiwemo ya matawi madogo yaliyo na rangi ya kijani. Kando yake kuna manyasi madogo.

Mtu huyu aliyevaa shati jeupe lililo na mistari mieusi. Mkono mmoja amevaa saa, ameshikilia kisu na kijiko, anakata aina ya nyama inayoitwa shawarma.

Shamba hili linaashiria upandaji wa migomba kwa njia ya mstari. Inaonekana kuwa bado ni midogo haijakomaa. Kuna mipira mirefu ya kupitisha maji ili kusaidia kukua kwa mmea huo.

Masinia yaliyojaa aina tofauti ya vyakula ikiwemo samaki wabichi walioungwa, mishakiki iliyoekwa nyama ndogo ndogo pamoja na vitoweo kama vitumbua.

Mtu huyu aliyevaa shati la samawati anadhihirisha kuwa ni muuzaji wa samaki tofauti ikiwemo ndogo, kubwa, kambakamba, omena.

Masahani yaliyo jaa aina ya vyakula ikiwemo mchele nyeupe, wenye rangi mbili, rojo ya nyama, yai la kuchemshwa, mboga za kienyeji, kuku pamoja na bakuli kilichowekwa supu, sharobati ipo kando.

Huku ni ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe pamoja na takataka nyingi zilizoko pembeni mwa bahari kwa umbali kuna maji yanayoonekana kuwa na upepo mkali sana.

...Aliyevaa koti leusi na kofia yenye mstari wa nyekundu akiwa anafungua mpira kutoka kwa pikipiki ili ashukishe mitungi ya kuhifadhia maziwa aipeleke kwa wanunuzi.

Mikebe hii mieupe nimewekwa bidhaa tofauti kuna nafaka ambayo ni maharagwe na pojo kuna viungo vya kupikia kwa vile manjano, masala, bizari.

Muuzaji yuko ufuoni mwa bahari. Anauza mishakiki iliyoekwa kwenye vijiti virefu vyembamba. Kuna nyama nyingi tofauti mojawao ikiwa myama wa kwenye maji aliyeshikiliwa na kijiko.

Sokoni Kuna kila aina ya vitu vilivyopikwa ikiwemo michai, mikate ya sinia, viazi karai, half-keki . Kuna watu waliyoketi wakiuza, wakiwa wamama waliyovaa mabaibui meusi, pamoja na kanga walizotandika kwenye vichwa vyao.

Manyasi haya marefu yako na rangi ya kijani yaliyomea ndani ya maji yaliyo simama. Kando yake ni mimea tofauti iliyo na majani mirefu pamoja na mawe.

Jiko lililowekwa makaa ya moto juu yake ikiwa ni chuma kilichotandazwa mishakiki iliipate kuiva na kuliwa takriban ya mishakiki kumi na kitu.

Juu ya meza hii kuna aina tofauti ya chakula ikiwemo, chips zilizotumbukizwa kwa mafuta, samaki mchanganyiko wa kachumbari ukiwa karoti, kabeji, kwa mbali kuna sauce pamoja na pilipili ya kunyunyizia juu juu.

Mchanga mweupe wa baharini. Juu yake ikichepuka mimea inayotambaa yenye majani madogo ya rangi ya kijani. Kando kuna nazi iliyoanguka kutoka mtini.

Hili ni jumba kubwa. Nje kuna watu wawili mmoja mwanaume mwingine mwanamke akiwa anashikilia kitu ili amiminiwe maziwa ndani.

Kuna mti mnono, mrefu ulio na majani madogo madogo wenye rangi ya kijani. Kuna chapaa iliyoandikwa, kuna mvinyo, mahali kwa kujifinjari kuna jimbo.

Kuna mtu anayeonekana kuwa daktari, amevaa kofia nyeupe pamoja na koti. Ameshikilia dawa anayoieka kwenye kidude kidogo cha kupimia kuonyesha kipimo.

Mchanga huu ni mweupe unaoashiria kuwa ufuoni mwa bahari. Juu yake ni mimea iliochipuka inayotambaa. Ina majani mafupi yenye rangi ya kijani na maua madogo madogo.

Juu ya meza kuna masinia ambayo yamewekwa chakula kiitwacho biriani, mchele uliowekwa rangi, pamoja na rojo lenye viazi na nyama, kachumbari iko na kitunguu kibichi, karoti na tomato . Pembeni kuna pilipili.

Masahani haya yamejaa aina tofauti ya vyakula, ikiwepo mchuzi wa samaki, mchele ulio na rangi tofauti ukiwa umechanganywa pamoja na karoti pilipili mboga. Kwengine kuna mchele mkavu ulio na wanyama wa baharini.

Juu ya meza kuna aina ya vyakula: mchele, maharagwe, yaliyowekwa nazi pamoja na limau kando yake, mboga za kienyeji, vijiko na visu mkono wa mtu umeshikilia pilau, ndizi, pilipili.

Watu wengi wako sokoni tayari kununua samaki, ikiwemo wanaume wengi na mwanamke mmoja aliyevaa buibui leusi, akabeba beseni juu ya kichwa chake karibu na jumba.

Kuna jiko lenye makaa ya moto. Juu yake ni chuma kinachotumika kuwekea mishi mishakiki ya nyama ili zipate kuiva vizuri. Zimeekwa ndani ya miti mirefu.

Hapa kuna vitu tofauti. Kuna kijiko cha kukorogea, kichungi chenye rangi ya kijani cha kuchujia maziwa mala, maji yamwagike kando kubaki donge litakalotumika kuliwa.

Sehemu hii inaashiria maji yaliyosimama. Juu yake kumechipuka aina ya mimea ikiwemo manyasi marefu, matawi yanayozagaa kote.

Sahani hili leupe limejaa mapochopocho ya vyakula vikiwemo mahamri, mbaazi za nazi, samaki, malenge, tende, viazi karai, kijiko.

Masahani haya, jeupe na jeusi yana aina ya vyakula ikiwemo mishakiki ya nyama, chipsi zilizochomwa na mafuta pamoja na nyama za vipande.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna mtu mmoja aliyesimama amevaa shati jekundu na kaptura nyeupe. Kuna mimea ya kila aina ikiwemo minazi, nyumba zilizojengwa kwa kutumia makuti.

Sahani jeupe lililo na maua kando limeekwa aina ya chakula kiitwacho viazi vilivyokarangwa kutumia mafuta, unga wa ngano pamoja na rangi.

Mwanamke huyu, aliyevaa gauni jekundu, ameshikilia mfuko wa khaki, tayari kumhudumia mteja wake. Anauza viazi karai, sambusa na bajia.

Viazi hivi ni vile vilivyokatwa vipande vikaekwa ndani ya mafuta, kisha vilipoiva vikaekwa tomato pamoja na dania kwenye sahani nyeupe iliyo juu ya meza.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Maji yanaonekana kuwa na mawimbi makali. Kwa umbali kuna madau. Kuna makaa ya moto yanayotumika kuchoma mahindi pamoja na viazi vitamu.

Mtu aina ya mwanaume aliyevaa kofia nyeupe, miwani meusi na masharubu. Kando yake kuna aina ya viungo vya kupikia chakula ikiwemo mdalasini, pilipili manga, mabuyu, manjano.

Vyombo hivi vya rangi ya kijani vimewekwa samaki wa kila aina, ikiwemo wafupi, warefu tilapia, una, kamba, perege. Kuna mama aliyesimama kando akiashiria kuuza.

Juu ya shuka hili la Kimaasai kuna vitu mbalimbali vilivyoekwa ikiwemo: vijiko, sahani, visu, kuna vyakula, chapati, mayai, tomato zilizokatwa, vitunguu, pilipili hoho...

Juu ya meza hii kuna sahani lililo na vyakula aina. Ikiwemo, mahamri, viazi karai, chapati, samosa, maharagwe ya nazi, limau pamoja na pilipili iliyo kando yake.

Michanga hii mieupe inaashiria kuwa ni ufuoni mwa bahari ilio na minazi mirefu. Kuna banda lilioekwa kutumia paa la makuti ilio na miti iliopakwa rangi nyeupe.

Chini kikapu kilichotengenezwa na miaa. Ndani yake kuna mihogo iliyowekwa masala . Kuna tunda la pashoni pamoja na gazeti lililofunika juu ya vitu hivyo.

Hapa kunaashiria uuzaji wa chakula mbalimbali. Kuna mashakiki ya nyama, samaki wa baharini, ndizi za kuchemsha. Mwanaume aliyesimama kando akiitengeneza.

Bakuli hizi zina aina nyingi ya vyakula, kuna biriani ambayo ni mchele wa rangi za aina, rojo lilo na nyama viazi, kachumbari iliyokatwa tomato, kitunguu na pilipili.

Ndani ya hoteli mna meza iliyowekwa sahani jeupe juu lililo na chakula kiitwacho biriani. Kuna mchele, rojo la viazi pamoja na nyama, ndizi iliyoiva, kachumbari na pilipili.